Ndani ya duka kubwa la nguo, nguo nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi mbalimbali. Taa za kisasa zimetundikwa juu zikiangazia nafasi yote.

Nguo za aina mbalimbali zinauzwa katika duka. Nguo hizi zinapatikana kwa bei nafuu na ziko safi. Duka hili ni la kisasa lenye mwanga mkali. Nguo zimetundikwa kwenye kamba.

Nguo nyingi zimetundikwa kwenye reki ndefu na kupangwa vizuri ndani ya duka. Mifuko ya mikono na bidhaa zingine pia zipo, zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi. Madukani haya yanaonekana kuwa ya nguo za mitindo mbalimbali kwa wateja.

Duka la woolworths linaonekana wazi na mlango wake wa kioo umefunguliwa. Ndani bidhaa mbalimbali za nguo zinaonekana zikiwa zimetundikwa na wateja wachache wanatembea ndani. Bango la sale linaweza kuonekana kwa mbali.

Katika soko hili kuna rundo la nguo za mitumba zilizopangwa vizuri. Mashati na sweta za rangi mbalimbali zimetundikwa zikingoja wateja. Nguo zingine zimewekwa chini zikionyesha wingi wa bidhaa zinazouzwa kwa bei nafuu.

Duka la nguo la kisasa lenye kuta za rangi ya waridi na bidhaa mbalimbali linaonekana. Kuna nguo zilizopangwa kwenye reki katikati, na mikoba pamoja na viatu vimepangwa kwenye rafu za ukutani.

Nguo mbalimbali zenye ruwaza tofauti zimepangwa kwenye reki ndefu, zinajumuisha nguo za wanawake zenye maua ,mistari na michoro ya wanyama ,rangi nyingi zinapatikana kuanzia vivuli vya kahawia hadi buluu angavu.

Duka la nguo limejaa bidhaa za kisasa zilizopangwa vizuri, Kuna rafu zilizojaa, fulana zilizokunjwa na nguo zilizoning'inia. Mavazi ya aina mbalimbali ikiwemo mashati na jaketi yameonyeshwa kuvutia wateja.

Jengo la kisasa la duka la nguo la Manix lenye madirisha makubwa yanaonyesha mavazi maridadi. Ndani ya duka kuna vidoli zilizovalia nguo mbalimbali zikionyesha mitindo ya kisasa kwa wateja.

Nguo mbalimbali za wanaume zikiwemo mashati, fulana na jaketi zimepangwa kwa rafu na kwenye kamba za kuning'iniza. Baadhi ya nguo zimewekwa kwenye rafu huku nyingine zikiwa zimening'inizwa kuonyesha mtindo tofauti.

Duka kubwa linauza nguo. Mashati yaliyopangwa kwenye rafu na suruali, zinaning'inia kwenye kamba. Nguo za aina mbali mbali zinapatikana kwa bei nafuu. Nguo zimetunzwa vizuri zikiwa safi, na zimegongwa pasi.

Duka la nguo limejaa bidhaa kuanzia nguo zilizokunjwa hadi viatu, rafu zimejaa masanduku meusi. Jaketi kadhaa yametundikwa kwa uzuri, na kiti kirefu cha samawati chenye magazeti kinatoa nafasi ya kukaa.

Duka la nguo linaonyesha mavazi maridadi na kofia za majani zilizo pangwa kwa kuvutia. Nguo za rangi mbalimbali zimetundikwa huku vidoli vikionyesha mitindo tofauti. Kofia zime pambwa kwa ustadi zikipamba kuta na kuongeza mvuto wa kipeke dukani.

Duka la nguo lililopambwa na kuta zenye rangi zinaonekana, Kuna nguo zilizowekwa kwenye rafu mbalimbali baadhi ya watu wanatazama nguo na wengine wamepiga picha.

Duka la kisasa la nguo na viatu, lina vidoli vilivyovalia kofia, na mavazi ya kisasa. Kofia nyingi zimepangwa vizuri ukutani huku, viatu vikiwa kwenye rafu chini.

Duka la kisasa la nguo na viatu, lina rafu zilizopangwa vizuri. Mavazi mbalimbali yamening'inizwa na viatu vingi vimeonyeshwa kwa ustadi. Taa za kifahari zinang'aa kutoka juu zikiongeza mvuto wa bidhaa.

Duka la kisasa linaonyesha vito na bidhaa za mitindo. Kidoli kimevalia kofia maridadi na nguo ya kuvutia. Vito vya shingo na pete vimetulia kwenye stendi nyeusi vikionyesha uzuri wa mkusanyiko wa bidhaa.

Duka la Polo linaonyesha nguo mbali mbali za wanaume, zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Fulana zenye rangi mbali mbali, mashati, suruali za jeans , na jaketi zimeonyeshwa.

Duka a nguo lililopangwa vizuri, lenye nguo zilizokunjwa na kuwekwa kwenye rafu nyeupe zinaonekana. Nguo zanye rangi mbalimbali zimetundikwa zikionesha mitindo tofauti.

Ndani ya duka la nguo mtu anashika shati jeusi lenye picha kubwa. Nguo zingine zimetundikwa kwenye reki ya chuma zikionyesha mitindo mbali mbali. Duka hilo linaonekana kuwa la kisasa na limepambwa kwa kioo kikubwa na taa za kuvutia.

Maduka yaliyojaa nguo yamejazana wateja wakichagua bidhaa. Wafanyikazi wanawasaidia wateja, huku rafu zikionesha aina mbali mbali za nguo na mifuko. Mandhari ya duka yanaonyesha shughuli nyingi za biashara.

Duka linauza nguo, nguo za aina mbalimbali zina patikana kwa bei nafuu. Mavazi ya jioni yametundikwa kwenye kamba tayari kuuzwa kwa wateja. Nguo hizo zime hifadhiwa vizuri.

Raba za miwani mingi zimepangwa kwa ustadi kwenye stendi maalum. Kuta za duka zimepambwa kwa mabango yenye picha za watu wakiwa wamevalia miwani. Rangi nyekundu na nyeupe zinatawala mapambo ya ndani, zikipa duka mwonekano wa kisasa.

Duka la miwani lina miwani mingi ya jua na miwani ya kawaida iliyopangwa kwenye rafu. Mabango makubwa yenye picha za watu yanaonekana ukutani. Rangi nyekundu na nyeupe zinatumiwa katika muundo wa duka.

Rafu kubwa iliyojaa mashati na suruali iliyopangwa vizuri imeonekana. Nguo zilizokunjwa zimewekwa kwenye sehemu mbalimbali huku zingine zikiwa zimening'inizwa kwenye vyuma. Hii ni duka la nguo la wanaume.

Gari la kifahari aina ya Mercedes benz limeegeshwa. Gari lina rangi ya kijivu na linang'aa sana. Milango ya mbele na nyuma imefunguliwa.

Kura kubwa ya maegesho imejaa magari mapya yaliyopangwa kwa safu ndefu. Magari ya rangi mbalimbali yamewakilishwa. Uwingi wa magari unaashiria biashara kubwa ya magari.

Kwenye chumba cha maonyesho cha nissan wanawake wawili wamesimama nyuma ya dawati la mapokezi, gari nyeupe la kisasa limewekwa kwa ajili ya wateja kutazama mazingira ya ndani yameonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri yakivutia wateja.

Gari ndogo la abiria, ambalo kwa kawaida huendeshwa kwa kasi, limeegeshwa kwenye lami, kuna miti mirefu na nyumba nyuma ya gari. Mbingu ni samawati na mawingu ni meupe.

Ndani ya gari jekundu, viti vyeusi na dashibodi safi vinavutia macho. Mikeka mieusi inafunika sakafu ikionyesha usafi. Mlango wa dereva uko wazi ukiacha mwanga wa nje uingie.

Orodha ndefu ya magari yaliyopangwa, kwa mpangilio mzuri, yanaonesha, miundo na rangi tofauti ya magari hayo. Magari haya yanaonekana kuwa mapya ,au yaliyotunzwa vizuri.

Gari jeupe, aina ya Toyota Hiace ambalo hutumiwa kubebea abiria, liko chini ya jengo. Lina dirisha la glasi nyeusi lililofunikwa na kinga ya jua. Lina vioo viwili vidogo vya kuangalia nyuma.

Maisha ya kila siku yanaendelea vijijini. Gari imesimama kando ya barabara iliyojaa nyasi. Mtu amevalia koti refu jeusi akionekana akitembea. Watu wengine wamesimama karibu na gari.

Gari jeusi limetundikwa kwenye chumba cha maonyesho likionyesha muundo wake wa kifahari na wa kisasa ,madirisha meusi na magurudumu ya metali huongeza urembo wake huku rangi nyeusi iliyong'aa ikiongeza mvuto.

Katika eneo lenye nyasi na miti, magari yameegeshwa. Mwanaume mmoja anatembea kuelekea magari hayo, akionesha shughuli za nje. Magari hayo yana rangi tofauti, yakionyesha maegesho ya magari.

Msururu wa magari umeegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi. Gari la rangi ya fedha aina ya sedan , limeegeshwa mbele ya mengine. Kuna miti mirefu kwa nyuma na anga safi.

Gari ya aina ya vani, yenye rangi ya fedha limesimama kando ya miamba. Gari lina stika ndogo kwenye mlango wake wa mbele. Milima na miamba inaongeza uzuri wa asili wa eneo hilo.

Treli kubwa inabeba magari kadhaa yakionyesha uwezo wa usafirishaji wa magari. Magari tofauti ikiwemo gari dogo na gari la kubebea mizigo yamewekwa salama kwenye staha mbili.

Wanaume wawili wanakabidhiana funguo za gari wakishikana mikono , mmoja amevaa suti ya samawati akionyesha ishara ya biashara iliyofaulu, gari linaonekana kwa nyuma ikionyesha ununuzi au mauzo yaliyokamilika.

Mpango wa usafiri wa abiria umeonyeshwa kwa gari hili dogo la kubebea abiria linalosimama kwa eneo la kokoto. Magurudumu yake meusi na ya kahawia yanatoa mwonekano wa kipekee, huku rangi ya fedha ya gari iking'aa chini ya jua kali.

Safu ya magari ya kifahari ya Mercedes Benz yameegeshwa kwenye maegesho. Magari haya yamesimama chini ya anga ya samawati iliyo wazi.

Gari nyeupe limepaki vizuri ndani ya maonyesho ya magari. Nuru kutoka dari inaangazia gari ikionyesha umbo na muundo wake maridadi. Madirisha makubwa ya glasi yanaonekana nyuma yakionesha mandhari ya nje au majengo mengine.

Uwanja mkubwa wenye nyasi umetawaliwa na watu na magari yaliyopakiwa. Watu wamekusanyika wakipiga soga huku wengine wakiwa wameketi chini wakifurahia hali ya hewa. Tukio la kijamii kinaendelea ikileta pamoja jamii.

Gari la abiria na rangi ya fedha limeegeshwa kwenye uwanja wenye kokoto. Gari lina nambari ya usajili ya Kenya na limefunikwa na stika tofauti. Viti na mimea inaonekana nyuma.

Gari kubwa aina ya mitsubishi pajero ina rangi ya fedha limeegeshwa ndani ya eneo la kuegesha magari. Lina magurudumu ya kutembelea maeneo yenye mlima na vigingi. Kuna paa za kubeba mizigo.

Gari nyeusi limepaki juu ya nyasi likionyesha muundo wake wa kisasa. Madirisha yake meusi yanatoa faraga huku rims zake zikiangazwa kwa muundo wa kipekee. Magari mengine yanaonekana nyuma yakionyesha maegesho yanyote.

Safu ya nyuma ya viti vya gari imetandikwa vizuri, ikiwa na sehemu ya kukalia na migongo ya viti safi. Mikanda ya usalama inaonekana ikionyesha utayari wa matumizi.

Magari mawili yametembea kwenye sehemu yenye nyasi, milango ikiwa wazi. Gari moja ni jeusi na lingine ni la kijani kibichi. Abiria wameshuka kutoka kwenye magari hayo.

Mwanaume amevalia suti nyeusi huku mwanamke akimkabidhi funguo. Wanaweza kuwa wanafanya biashara katika ofisi au duka la magari. Uchumi umeshika kasi huku wateja wakibadilisha magari kila baada ya muda.

Afisa mauzo anazungumza na wanandoa katika maonyesho ya magari. Wanandoa wanazingatia maelezo anayotoa, pengine wakipanga kununua gari jipya. Magari mengine yamepaki vizuri katika eneo la maonyesho yakingoja wamiliki wao wapya.

Ndani ya gari jeusi, viti vya ngozi vimepambwa kwa usafi. Mlango wa abiria umefunguliwa ukiacha mwanga uingie ndani. Dashibodi inaonekana kisasa na imepangiliwa vizuri.

Soko lenye bidhaa mbalimbali hasa mikoba limepangwa vizuri. Bidhaa zimening'inizwa na kuwekwa kwenye meza zikionyesha rangi na mitindo tofauti. Watu wachache wanatembea kwenye njia nyembamba kati ya vibanda, wakivinjari au kununua.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha rundo la ndizi , zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao. Wafanyabiashara na wanunuzi wanajishughulisha na biashara, huku ndizi zikiwa ndio bidhaa kuu inayoonekana.

Viatu vimetundikwa kwa wingi katika soko la wazi, zikionyesha biashara ya bidhaa za mitumba. Sehemu hio inaonekana kua na nuru kidogo ndani, huku nje kukiwa na shughuli za soko. Nje kunaonekana kua na majengo mengine.

Shughuli za kibiashara zinaendelea sokoni. Wanawake wanauza matunda na mboga. Matikiti maji ,embe na nyanya yamewekwa kwa mpangilio mzuri. Soko linaonekana kuwa na watu wengi na kazi inaendelea.

Soko lenye shughuli nyingi linaonesha rundo la mboga na matunda mbali mbali. Nyanya nyekundu, vitunguu, pilipili hoho za kijani, na karoti zinaonekana. Vitambaa vya rangi mbali mbali vimening'inia juu.

Duka linauza matunda na mboga mbalimbali ndizi, mananasi, machungwa na tangawizi yamewekwa vizuri. Kuna ndoo nyeupe iliyo jaa matunda yaliyo katwa katwa tayari kwa wateja.

Soko lina bidhaa nyingi za kuuza zikiwemo mboga za majani. Mboga hizo zimeundwa kama rundo kubwa. Watu na wachuuzi wa soko wako nyuma ya mboga.

Duka la sanaa linaonyesha vinyago na vitu vya mbao vilivyochongwa kwa ustadi. Ngazi zinaelekea kwenye eneo la mauzo ambapo bidhaaa nyingi zimepangwa vizuri. Sanaa ya kiafrika inatambulika ikionyesha utamaduni, utajiri na ubunifu wa mafundi.

Ndani ya soko lenye shughuli nyingi matunda na mboga zimepangwa kwa uangalifu kwenye vibanda. Migomba na nyanya zinaonekana zikivutia wanunuzi. Mazingira ya soko yanaonekana biashara hai na bidhaa safi yanayopatikana kwa wateja.

Wachuuzi wanauza matunda na mboga mbalimbali sokoni. Machungwa, mananasi na mapaipai yamewekwa vizuri. Watu wanapita na kuendeleza biashara. Wafanyabiashara wanauza mazao kwa bei nafuu.

Rasilimali za sanaa zimejaa kwenye ukuta na sehemu mbalimbali. Michoro mbalimbali yenye rangi angavu, ikiwemo picha za wanyama na maisha ya kila siku, zimeonyeshwa.

Mwanamke anatabasamu, akisimama kati ya vyakula vingi sokoni. Nyuma yake kuna milima ya karoti, na migomba. Amevaa aproni ya miraba ,akionesha kuwa ni mfanya biashara wa soko.

Viatu vimetandazwa juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha samawati vikionyeshwa kwa ajili ya kuuza sokoni. Baadhi ya viatu vimevaliwa hapo awali na bei ya mia mbili imeadikwa kwenye kibao. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri kwa biashara ya soko la wazi.

Katika gala baridi, ndizi nyingi zimehifadhiwa kwenye masanduku ya mbao na pia zimetawanyika sakafuni. Rundo la ndizi lililoiva linaonekana wazi likionyesha ukubwa wa mavuno.

Maelfu ya ndizi zimepangwa kwa makini kwenye masanduku ya mbao sokoni. Wafanyabiashara wanaziuza kwa wanunuzi mbalimbali. Soko limefurika kwa watu wengi na ndizi zimeiva na ziko tayari kwa kuuzwa.

Soko lenye shughuli nyingi, linaonyesha wachuuzi wakiuza bidhaa zao. Tunda na mboga zimetandazwa chini zikiwavutia wanunuzi. Barabara chafu yenye matope inaonyesha hali ya soko hilo.

Watu wengi wanashiriki katika soko la wazi. Mboga na matunda yamepangwa sakafuni zikiuzwa na wafanyabiashara. Wateja wanajitahidi kuchagua mazao bora. Soko limejaa watu wenye shughuli nyingi.

Soko la ndani lenye vibanda vingi ,vilivyopangwa na bidhaa mbali mbali kama vile nguo, maua na sanaa za mikono zinaonekana. Watu wanatembea kati ya vibanda, wakivinjari au kununua bidhaa.

Bango kubwa jekundu na jeupe limetundikwa kwenye jengo likitangaza commercial property for sale . Namba za simu za mawasiliano zimeorodheshwa chini zikiashiria fursa ya ununuzi wa mali.

Jengo refu la ghorofa nyingi lenye rangi nyeupe na balcony inaonekana. Madirisha yake ni makubwa. Miti imepandwa karibu na jengo. Jua inaangaza angani.

Jengo refu la ghorofa linaonesha usanifu wa kisasa na madirisha mengi ya vioo. Kuta zake nyeupe na balakoni zenye ulinzi wa kioo zinaongeza uzuri.

Majengo ya ghorofa mbalimbali yamesimama chini ya anga safi la samawati. Waya za umeme zimetanda angani zikipita juu ya paa nyekundu. Ghorofa za biashara zinaonekana chini zikionyesha shughuli za kibiashara.

Majengo kadhaa yamesimama karibu na ardhi kavu. Nyumba zenye paa nyekundu, zimetawanyika eneo hilo. Mbingu ina mawingu meupe yaliyotanda, na miti midogo inatenganisha nyumba na shamba.

Jengo refu la ghorofa linasimama chini ya anga safi ya samawati. Sehemu ya jengo bado haijakamilika, ikionesha ujenzi bado unaendelea. Miti mirefu na nguzo za umeme zimezunguka, huku mabango yakionekana kwa mbali.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili imeoambwa kwa bustani nzuri iliyojaa mimea mbalimbali na maua yanayostawi. Madirisha makubwa yanaongeza uzuri wa usanifu.

Jumba la kisasa lililo jengwa kwa ubunifu lina ua kubwa lenye nyasi zilizo katwa vizuri. Miti ya mitende inaliongezea uzuri jengo hilo. Njia ya kuingia imetengenezwa kwa matofali.

Uwanja mkavu ulio na udongo na nyasi za rangi ya kahawia unaonekana. Kwa mbali kuna majengo ya ghorofa na nyumba za kawaida. Anga lina mawingu meupe na jua kali ishara ya siku nzuri.

Nyumba kubwa ya ghorofa mbili imesimama katikati ya uwanja mpana wa nyasi. Una ngazi zinazoelekea mlango mkuu na madirisha mengi. Muundo wa kisasa umetumika katika ujenzi wa jengo hili.

Nyumba ya kifahari yenye kuta za matofali mekundu na paa jekundu imesimama wima. Kuanzia mlango njia ya matofali ya rangi nyekundu inapita katikati ya nyasi ndefu na kijani kibichi.

Majengo mapya yaliyopakwa rangi ya zambarau na rangi ya matofali yanajitokeza. Mabango ya to let yamening'inia yakionyesha vyumba vya kupangishwa.

Rika la majengo ya kisasa yaliyo karibu yanaonekana. Kuna njia yenye sakafu ya mawe yaliyopangwa vizuri. Sehemu ya nje ya majengo ina balcony za kisasa na madirisha makubwa.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi , linajengwa. Kuta za jengo zimekamilika, lakini madirisha na milango, bado haijaekwa. Kando ya jengo, kuna rundo la kokoto na mchanga tayari kwa ujenzi unaendelea.

Majengo marefu ya kisasa yakiwa yamekamilika kwa kiasi, yanaonekana. Wafanyikazi wamejipanga kufanya kazi ya ujenzi wa jengo jipya, lililo katikati ya majengo yaliyo kamilika. Jua huangazia ardhi na majengo.

Jengo la orofa mbili lililojengwa kwa matofali ya saruji linaonekana likiwa katika hatua za ujenzi. Dirisha hazijakamilika na baadhi zimefungwa na vyuma vya ulinzi. Lango kubwa la chuma cheusi linafunga kiingilio.

Jengo la orofa lenye rangi ya kahawia ina bustani yenye mimea mingi na miti iliyo karibu na jengo. Kwenye paa la jengo herufi zisizosomeka zinaonekana.

Jengo refu la ghorofa likiwa na kuta za mawe na miti mbili ya rangi ya matofali limesimama chini ya anga la samawati , sehemu ya paa la jengo inaonekana na kuna nyasi kavu mbele yake.

Nyumba kubwa ya kifahari imesimama katikati ya bustani pana yenye majani mabichi. Miti mirefu imezunguka jumba hilo, ikitoa kivuli na mandhari maridadi. Kuna kibanda kidogo nje kinachofaa kwa mapumziko na starehe.

Jengo refu la ghorofa limesimama chini ya anga safi na samawati. Miti ya kijani kibichi imelizunguka ikiongezea uzuri wa asili. Fence ya chuma imefunga eneo la chini ikilinda mali.

Jengo refu la ghorofa limezungukwa na mazingira ya kuvutia. Bwawa la kuogelea lenye maji samawati linapamba eneo la nje likiwa limezungukwa na nyasi bandia. Miti mirefu inatoa kivuli kizuri upande mmoja wa jengo.

Ardhi kame yenye nyasi iliyokauka imetandawaa mbele ya majengo ya makazi. Nyumba za kisasa zenye paa za vigae zinaonekana kwa mbali. Anga lina mawingu meupe na samawati. Mandhari inatoa hisia ya eneo linaloendelea na makazi nchini.

Bango kubwa linatangaza mradi wa majengo marefu Hayat Heights likionyesha jengo la kifahari. Limeeleza kuwa ujenzi unaendelea na kuna mpango rahisi wa malipo.

Jengo la ghorofa, limezungukwa na uzio wa umeme. Ishara nyekundu imeonyesha jengo linauzwa kwa matumizi ya kibiashara. Jengo hilo lina madirisha ya vioo.

Wafanyabiashara wamejaza rafu zote na aina za vinywaji vya kuongeza nguvu. Rafu hizi zimewekwa ndani ya friji. Kuna chupa za aina mbalimbali za vinywaji zikiwemo Red Bull.

Rangi mbalimbali za keki zimepangwa kwa kuvutia kwenye kabati la kioo zikingoja kununuliwa. Ishara kubwa yenye neno bakery inaning'inia juu ikionyesha eneo la bidhaa za mkate.

Mfanyikazi wa Naivas akiwa amevaa fulana ya rangi ya chungwa amejishughulisha kupanga bidhaa kwenye rafu. Rafu zimejaa chupa za michuuzi na mavazi mbalimbali. Duka limepangwa vizuri huku bidhaa zikiwa zimejaa rafu zote.

Duka kuu lina bidhaa nyingi na wateja wanatembea katikati ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Sakafu inaonekana kuwa safi ikiwa na alama nyekundu ya mguu. Taa zinangaa juu zikiangazia kila kitu vizuri.

Duka kubwa linaonyesha mashine ya kufulia za LG zikiwa zimepangwa kwa safu baadhi zikiwa na nembo ya turbo wash . Bei zinaonekana kwenye baadhi ya mashine zikionyesha bidhaa mbalimbali zinazopatikana.

Watu wanatembea katika maduka makubwa wakisukuma toroli zao zilizojaa bidhaa mbalimbali. Rafu zimejaa vyakula vya aina tofauti kuanzia makopo hadi bidhaa nyingine. Nuru kali inaangazia njia zote ikionyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana.

Baiskeli nyingi zimepangwa kwa safu zikionyesha aina tofauti na rangi. Magurudumu na fremu zao zinang'aa chini ya mwanga wa duka. Bidhaa zingine za duka zinaonekana nyuma zikionyesha eneo la biashara.

Duka kuu limejaa bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Vifurushi mbalimbali vya bidhaa za chakula na vitu vingine vya nyumbani vimepangwa vizuri. Taa zinazong'aa zinatoa mwanga mzuri zikiangalia kila kona ya duka.

Jengo la duka kubwa la carrefour linaonekana, likiwa na taa zenye kungaa usiku. Ishara inaashiria saa za kazi za duka .Walinzi wamesimama kwenye lango la kuingilia, wakionesha usalama.

Wateja wanapita kwenye njia ndefu katika duka kubwa, lililojaa bidhaa kwenye rafu. Bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri, kuanzia vyakula hadi vitu vingine vya nyumbani.

Ndani ya duka kubwa, bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Keki na mikate mingine inavutia ndani ya kioo. Dari ina miundo ya kipekee ya mbao. Sakafu yenye muundo wa kijiometri inavutia macho.

Wateja wanafanya manunuzi kwenye duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali. Mifuko ya mchele imepangwa kwenye rafu na mapipa ya mafuta yamewekwa sakafuni. Mabango mekundu ya promo yamewekwa kila mahali, yanayoashiria mauzo na punguzo la bei.

Duka kubwa linauza bidhaa za urembo .Rafu zimejaa bidhaa mbali mbali za ngozi, ikiwa ni pamoja na sabuni za Johnson's. Wateja wanapita Kati kati ya safu ndefu.

Kituo kikubwa cha maduka kinaonyesha rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vifaa vya nyumbani na nguo. Kidoli kimevalia nguo ya samawati upande wa kulia kikionyesha mavazi yanayopatikana.

Duka la matunda na mboga lina wateja wengi. Kuna matunda, mboga na vitafunio kwenye rafu. Wateja wawili, mwanaume na mwanamke, wanaangalia bidhaa.

Chupa nyingi za kinywaji cha shampeni zimepangwa kwenye rafu dukani zikionyesha ofa maalum za bei. Mabango ya matangazo ya krismasi yamewekwa juu yakionyesha punguzo la bei kutoka shilingi mia tano na sabini hadi shilingi mia tatu, arobaini na tisa

Mnunuzi yuko kwenye maduka ya carrefour akipitia sehemu ya malipo, mashini za malipo ziko tayari kuhudumia wateja zikionyesha kuwa dukani lenye shughuli nyingi.

Duka kubwa la bidhaa lenye rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali, linaonekana. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye corridor . Kuna mabango ya matangazo na namba za bei zimeonyeshwa, ikiashiria ofa maalum.

Duka kubwa la rejareja linaonekana likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Mikate imepangwa upande mmoja huku bidhaa za maziwa na vinywaji zikionekana mbali.

Kwenye duka kubwa bidhaa zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu na sakafu ,wafanyakazi wanaonekana wakihudumia wateja na kupanga bidhaa, mabango ya matangazo ya bei yananing'inia juu.

Afisa wa usalama amesimama karibu na kaunta za malipo kwenye duka kubwa zikionekana wazi ziko tayari kuhudumia wateja. Kamera za usalama zimewekwa juu zikifuatilia shughuli zote za ndani za duka.

Duka kubwa la vyombo vya nyumbani linaonekana likiwa na rafu ndefu zilizojaa sufuria kauri na vifaa vingine vya jikoni. Nuru ina ng'aa kutoka kwenye taa za dari zikiangazia bidhaa zinazouzwa.

Duka la viatu lenye rafu zilizojaa aina mbalimbali za viatu liko wazi. Viatu vya wazi kama slippers vimepangwa vizuri kwenye stendi. Viatu vya ngozi vimeonyeshwa kwenye meza.

Duka kuu imejaa matunda na mboga safi. Zimepangwa vizuri kwenye vibanda vya mbao. Migomba ya ndizi za kuvutia, zinavutia macho. Sehemu za mkate na vyakula vya moto vinaonekana kwa mbali.

Rada za maduka makubwa zimejaa bidhaa mbalimbali zikipangwa kwa mpangilio mzuri. Bango kubwa la njano lenye maandishi Sizzling Offers linaonekana juu likivutia wateja.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, vyakula vilivyofunganishwa na vitu vingine. Bidhaa zimepangwa vizuri zikionyesha mpangilio wa duka la kisasa.

Makorido ya maduka makubwa yamejaa bidhaa mbalimbali. Chupa za vinywaji vya machungwa vimepangwa vizuri kwenye rafu zikiwa karibu na pakiti za bidhaa za usafi wa kike.

Onyesho la keki lina aina mbalimbali za bidhaa za kupendeza. Keki za duara, mikate mirefu na donati vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu. Kila kipande kinaonekana kitamu kikiwa na mapambo maridadi na rangi zinazovutia macho.

Wateja wanasukuma toroli huku wakitembea kwenye duka la bidhaa. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu na bango lenye namba za bei linaning'inia. Watu wengine wanatembea kwenye maduka wakifanya manunuzi.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu dukani. Kuna miswaki, dawa za meno na bidhaa nyingine za usafi wa kibinafsi. Ishara ya matangazo imetundiwa juu ya rafu zikiwapa wateja habari muhimu.

Duka la zawadi linaonyesha bidhaa nyingi za kitamaduni na kisanii zikiwemo mifuko yenye nakshi za kiafrika. Sanamu za wanyama. Rafu zimejaa vitu mbalimbali zikiashiria utamaduni tajiri wa Kenya.